Watu wamevaa mavazi ya kinga wakibeba machela yenye mwili uliyowekwa kitamba cha machungwa. Mtu aliyevaa nguo nyekundu na kilemba, ameinama karibu nao. Majengo na watu wengine wameonekana nyuma wakisimama.

Kliniki tembezi imeegeshwa karibu na umati wa watu waliovaa rasmi. Mwanamke mwenye vazi jekundu la maua anashuka ngazi. Zulia jekundu limewekwa chini. Gari lina maandishi ya Beyond Zero upande wake. Walinzi na waandishi wamesimama pembeni .

Gari jeupe lenye maandishi mekundu limesimama katikakati ya umati wa watu waliovalia mavazi ya rangi mbalimbali. Ishara ya msalaba mwekundu iko mbele na watu wanazunguka kwa haraka kana kwamba kuna tukio muhimu linaendelea.

Mwanamke aliyevalia kofia na shati jekundu ameketi mbele ya meza lenye vifaa vya afya akizungumza na mwanaume aliyevalia shati la buluu. Watu wengine wamesimama nyuma wakishiriki shuguli tofauti, na karatasi zimepangwa juu ya meza. Mazingira haya yanatoa taswira ya huduma ya kijamii.

Gari jeupe la huduma za dharura limeegeshwa kwenye lami. Taa nyekundu za tahadhari ziko juu ya paa. Rangi nyeusi na nyekundu zimechorwa pembeni. Maneno ya emergency medical services yameandikwa upande wa mlango.

Mwanaume aliyevalia suruali ya kahawia, shati na kofia nyeupe anatembea kwenye ardhi kavu yenye udongo mwekundu. Mbuzi weupe wanaelekea sehemu iliyo na miti. Mazingira yanaashiria sehemu ya mashambani.

Mashamba ya majani ya kijani kibichi yamejaa kwa wingi, ikiwa yameenea hadi upeo wa macho. Jua limechomoza au kuzama, likitoa mwanga wa rangi ya dhahabu angani. Mawingu mepesi yanapita polepole.

Kiti kilichoandikwa jina la hospitali kimewekwa mbele ya mashine ya macho, inayotumika kupima nguvu ya kuona. Meza ambao imebeba vifaa vya uchunguzi pamoja na mashine ya kisasa upande wa kushoto. Ukuta kuna bango la elimu ya afya na dirisha ndogo. Mtaalamu ameketi nyuma ya dawati, nusu mwili wake ukiwa umefichwa.

Mikono imeshika sanduku na chupa maalum ya plastiki ya dawa. Kwenye meza kuna vifaa vya matibabu kama vile konteni la kuhifadhia dawa na trei yenye vijisanduku vidogo vya plastiki vinavyotumika kwa kazi za maabara au hospitali. Hii hali inaonyesha maandalizi ya tiba au chanjo.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga anashughulika na kipimo cha joto kwa abiria wa pikipiki. Gari jeupe limesimama nyuma na maafisa wa usalama wawili wamesimama karibu wakifuatilia hali hiyo kwa makini.

Mwanamke ameshika kichwa kwa mkono mmoja. Uso wake umejaa huzuni na uchovu. Mkono wa pili umeinuliwa kana kwamba anapinga au kuomba aache. Maneno ya kingereza kuhusu msongo wa mawazo yameandikwa nyuma yake kwa rangi ya mchungwa na nyeupe.

Chupa ndogo ya dawa imewekwa wima. Maandishi ya kifaransa ya meandikwa kwa rangi nyeusi juu ya lebo nyeupe. Tarehe ya mwisho wa matumizi imeandikwa chini ikionyesha mwezi wa saba. Muundo wa chupa unuonyesha matumizi ya kitabibu.

Wanafunzi wamevaa sketi za kijani na soksi ndefu nyeusi, wakiwa nje ya darasa. Baadhi wamesimama, wengine wamekaa, na wachache wameinama wakifanya shughuli fulani. Mandhari yanatoa hisia ya utaratibu wa shule.

Mtoto mchanga aliyevishwa nguo ya buluu yenye maandishi amelazwa kitandani cha hospitali. Vifaa vya matibabu vimewekwa kwenye mkono wake wa kushoto. Mtaalamu aliyevalia glavu nyeupe anamshughulikia, huku mamake akiwa amesimama pembeni.

Watu, wakiwemo mtoto, wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyeupe na glavu nyeusi, wanashirikiana katika kazi ya usafi kwa mtaa. Wanakusanya taka na kuweka kwenye mfuko mweusi wa plastiki. Ni muhimu kuzingatia usafi katika mitaa yetu ilikuepuka mlipuko wa magonjwa mbali mbali.

Mtu anasafisha mikono akitumia sabuni, na maji safi yanayotiririka, kutoka kwa mtungi ulio na mfereji .Mtungi huo umewekwa juu ya meza ya mbao. Upande wa chini Kuna ndoo ambamo maji yanatiririka

Mlinda lango wa mchezo wa soka, aliyevalia sare za rangi ya kijani ,na nyeupe na viatu zenye rangi nyeusi na nyeupe ,ameanguka kwenye uwanja wa nyasi. Mguu umepinda huku uso , ukionyesha ana maumivu mengi.

Mchezaji ameshika mpira wa kikapu kwa mkono mmoja huku begi jeusi lenye nembo ya kijani likining'inia begani. Sakafu ya uwanja wa ndani imeng'aa ikiwa ni mistari nyekundu inayopambanua maneno ya mchezo. Mwanga wa ndani unaangaza mazingira yote kwa uwazi.